Abiria 𝑤amepiga foleni nje ya mlango wa ndege, wanangojea mkaguzi wa tikiti aangalie tikiti na vitambulisho vyao. Kuna wanawake wamebeba mabegi, kuna mwanamke anatabasamu akingoja tikiti yake iangaliwe. Ndege yenyewe ni nyeupe na nyekundu.

Ndege imetua inangoja wageni wapande ,ndege yenyewe ni nyeupe na madoadoa ya waridi, kuna mtaalamu anajaza mafuta na wengineyo wanaendelea kutayarisha ndege kwa ajili ya biria wote wapande .

Jimbo hili ni la kanisa linaloitwa Deliverance church Mombasa City. liko na geti leusi na ukuta wa rangi ya samawati na nyeupe yenye imeandikwa maandishi kwa rangi ya nyekundu na nyeusi, kuna tanki iko karibu na mlango kuna gari limewekwa ndani ya kanisa na kuna miti imezunguka.

Dau linalozungusha watalii mbalimbali wakija katika Kenya yetu hii. Ina muziki ndani. Pia wanaweza kuleta live band waendelee kuskiza huku wana burudika na kunywa na kula na kusherehekea pamoja.

Maafisa wawili wameketi katika meza zao, wakingoja wananchi waingie waanze kupeana huduma mbalimbali na kuelekeza wananchi wenyewe mahali wataenda kupata huduma zao. Maafisa hao wanakaa wenye sura ambazo hazina furaha, ofisi yenyewe ikona utulivu.

Jengo lilio karibu na ufuo wa bahari la kifahari inakaa ilikua jengo la maana sana lakini sasa halitumiki kabisa, liko na na manyasi imemea kwa ndani na kwa nje. Kuna mti umesimama lakini ni kama haujawai wekwa maji, kuna mnara mahali pazuri sana pa kukaa.

Umati wa watu umesimama nje ya kanisa linaloitwa Grounds of God Gospel Church. Wanaskiza ni kama kuna tukio limetokezea na wamepigwa na butwa kweli. Nikama kuna siasa inaendelea, kuna gari limeekwa hapo kando, nikama kuna mtu mkubwa amefika.

Duka linauza televisheni aina mbalimbali kuna Mika, Samsung na nyinginezo. Kuna televisheni kubwa na ndogo zile ambazo unazozipenda za kisasa zinazoitwa dijitali yani.